Tingatinga likimwaga taka kwenye eneo la kutupia taka, sekta hii inahusiana na afya ya mazingira ambayo ni muhimu kwa ustawi wa binadamu na viumbe hai wengine, afya ya mazingira inahusu usafi wa hewa, maji na udongo, mazingira safi husaidia kuzuia magonjwa, kulinda viumbe hai kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali kwa mazao na vizazi vijavyo.